Nguzo ndefu na imara ya umeme, ikiwa imeunganishwa na vifaa mbalimbali vya umeme pamoja na nyaya, zinazoelekea katika majumba mbalimbali ya watu. Nguzo hii inaashiria uwepo wa nishati ya umeme.

Nguzo ndefu na imara, iliyofungiwa kifaa cha kubadilisha nguvu za umeme, na kuunganishwa na waya zenye rangi tofautitofauti kama bluu, njano na nyeusi, ili kuusambaza umeme kwenye makazi ya watu.

Nguzo mbili ndefu na imara zilizounganishwa na nyaya nyingi za umeme kwenda sehemu mbalimbali, zikiwa katika makazi ya watu. Nguzo hizo zinaashiria uwepo wa nishati ya umeme katika makazi na majumba ya watu, na usambazaji wa umeme kwa hali ya juu.

Nguzo ndefu na imara ikiwa imefungiwa waya nyeusi na nene, pia mnara mrefu, vinaashiria uwepo wa nishati ya umeme katika majumba na makazi ya watu.

Nguzo ndefu na imara iliyopo kandokando ya nyumba kubwa ambayo haijakamilika, imeunganishwa na nyaya nyingi kwa ajili ya kusambaza umeme sehemu mbalimbali.

Nguzo mbili imara na ndevu za umeme zikiwa na nyaya nyingi na vifaa mbalimbali vya umeme zipo kandokando ya jengo refu au ghorofa lenye rangi ya njano. Pia zimezungukwa na nyaya ambazo zinazotumika kusambaza umeme katika sehemu tofautitoafuti kwenye majumba na makazi ya watu.

Nguzo ya umeme ndefu na imara, iliyofungwa nyaya za umeme na vifaa mbalimbali vya umeme, nguzo hii inaashiria uwepo wa nishati ya umeme majumbani, pia usambazaji wa umeme katika sehemu mbalimbali.

Umeme tunaotumia nchini sanasana ni umeme unaotokana na maji. Na hapa kuna bwawa linalotumika kutengeneza umeme tunaotumia sanasana nchini na miundombinu mbalimbali inayotumika kubadilisha hayo maji na kuwa umeme.

Nguzo mbili ndefu na imara zilizopo kando kando ya ghorofa lenye rangi ya Machungwa au (orenji), nguzo hizi zimeunganishwa na vifaa mbalimbali vya umeme, pia na nyaya zilizotumika kusambaza umeme katika majumba ya watu.

Nguzo ya umeme iliyotengenezwa kwa kutumia simenti ndefu na imara, ikiwa na alama inayoashiria hatari. Hivyo watu hawaruhusiwi kugusa nguzo hiyo kama hawahusiki au hawana elimu katika taaluma za umeme.

Watu wachache wakiwa barabarani wakisubiri taa za barabarani ziwaruhusu kuvuka, uwepo wa taa za barabarani husaidia kuweka usalama na kuepusha ajali za mara kwa mara kwa binadamu na uharibifu wa miundombinu.

Alama ya barabarani inayotoa taarifa kwa watumiaji wa barabara, watembea kwa miguu na wenye magari kwamba mbele kuna matengenezo ya barabara yanaendelea, hivyo wanatakiwa kuwa makini na kupunguza mwendo.

Alama ya barabarani inayoashiria kuwa kuna wanafunzi huwa wanatumia sehemu hii kuvuka, hivyo madereva wanapaswa kupunguza mwendo na kuwa makini zaidi katika eneo hili.

Pikipiki inayotumika kama chombo cha usafiri, ipo mbele ya jumba bovu lililoezekwa na mabati, lenye mlango wa rangi ya bluu na mbele yake kukiwa na mawe kadhaa yaliyorundikwa.

Barabara ya lami, ikiwa katikati ya majengo mawili, yenye maua kwa nje na watu kadhaa wakitembea kwa miguu. Uwepo wa barabara hii, inaashiria kwamba katika eneo hili, kuna usafiri wa kusafirisha watu pia na mizigo mbalimbali.

Wanaume wawili wakiwa kwenye chombo cha usafiri kijulikanacho kama pikipiki wakiwa barabarani, hii inahashiria uwepo wa usafiri wa barabarani mda wote katika jamii.

Vijana wawili, mwanamke na mwanaume, wakiwa kandokando ya pikipiki inayotumika kama usafiri katika sehemu mbalimbali, pia kuna barabara inayoashiria kwamba usafiri unapatikana, ikiwemo usafiri wa pikipiki, pia na magari.

Barabara ya kisasa ya lami, magari makubwa kwa madogo, malori yakiwa yanapita katika barabara hiyo. Hii inaashiria uwepo wa usafiri katika miji mbalimbali.

Ndani ya jiji lililoendelea, kukiwa kuna majengo marefu, magari mengi lakini pia watu wengi, wakiwa wanavuka barabara, na kwenda katika kazi zao tofautitofauti nchini hapo.

Lori kubwa lenye rangi ya kijani na nyeupe linalotumika kukusanya takataka mbalimbali kutoka majumbani mwa watu, ukusanyaji wa takataka ni kitu muhimu maana huacha nyumba zikiwa safi na zenye hewa nzuri na husaidia kuondoa au kujikinga na magonjwa ya kuambukiza kama vile kipindupindu.

Pipa dogo la takataka, ambalo husaidia katika ukusanyaji wa takataka maeneo mbalimbali kama vile mashuleni, mahospitali, maduka makubwa ili kuweka mazingira kuwa nadhifu na masafi na kutuepusha na harufu mbaya, na magojwa ya mlipuko .

Magunia makubwa meupe yaliyo jazwa takataka za aina mbalimbali kila gunia lina takataka za kufanana yaani kama plastiki zinawekwa kwenye gunia moja, kama ni vyuma chakavu viwekwe kwenye gunia moja ilikuwezakuweka urahisi katika muda wa kuteketeza izo takataka.

Uchafu wa aina mbalimbali, ukiwa umepakiwa kwenye mifuko ya plastiki yenye rangi nyeusi, ukiwa umerundikwa pembezoni mwa tenki kubwa la maji, pia ndani ya nyumba yenye geti la rangi ya bluu.

Watu wa rika tofautitofauti (wanawake kwa wanaume), wakiwa wamevaa glovu na makoti ya kufanyia usafi, wakishirikiana kufanya usafi ili kuondoa na harufu mbaya na kuepuka na magonjwa ya mlipuko.

Takataka mbalimbali zilizorundikwa na kuletwa viwandani, kwa ajili ya kuchakatwa na kutengeneza bidhaa nyingine, maana takataka hizi huwa haziozi, bali zinahitaji kurudishwa kiwandani, kusindikwa na kutengeneza bidhaa nyingine.

Magari makubwa yakiwa katika harakati za kukusanya taka aina ya plastiki, ili kuweza kuzipeleka viwandani kwa ajili ya kuchakatwa na ziweze kutumika tena.

Takataka nyingi zilizorundikwa pembezoni mwa mtaro uliozibwa na wenye maji machafu. Hali hii husababisha kuwepo kwa harufu mbaya, lakini pia magonjwa ya mlipuko, kama vile kipindupindu, yanayoenezwa na wadudu waitwao inzi.

Wanaume na wanawake wakifanya usafi, ikiwemo kuzibua mtaro kwa kutumia koleo, kuondoa takataka mbalimbali, ili mtaro huo uweze kutiririsha maji.